Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme, kimejengwa karibu na bandari. Moshi unatoka kwenye mifumo mirefu uku meli na makontaina yakionekana kwa mbali majini. Eneo hilo linaonyesha shughuli kubwa ya viwanda na biashara.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa joto ardhi uko katika eneo lenye vilima na mimea michache. Moshi mweupe unazuka kutoka kwenye minara mingi ya kupozea na kutoka ardhini kwa mbali, kuashiria shughuli za uzalishaji wa nishati. Kuna majengo makubwa ya kijani kibichi na mifumo mingi ya mabomba na nyaya, ikionyesha miundo mbinu tata ya kiwanda hicho cha umeme.

Kituo cha umeme kinaonekana kikiwa na minara mingi ya chuma na nyaya za umeme. Kuna vibadilisha umeme na vifaa vingine vya umeme vinavyopangwa kwa utaratibu. Wafanyikazi wawili wakiwa wamevaa fulana zenye rangi angavu wamesimama karibu na jengo ndogo. Kanda la manjano yenye maandishi Caution imefungwa kuzunguka eneo hilo. Anga lina mawingu meupe.

Kituo cha kupoza umeme chenye nguzo za chuma na nyaya nyingi kimesimama wazi chini ya anga la buluu. Vifaa vingi vya umeme vimepangwa chini vikionyesha tata ya miundombinu ya usambazaji wa nishati.

Nguzo nyingi za umeme zimesimama angani zikibeba nyaya ndefu za umeme. Mandhari inaonyesha machweo au mawio huku anga likiwa na rangi za machungwa na blue . Mandhari hayo yanapendeza.

Jengo refu la ghorofa lina kuta za saruji na paneli za chuma zenye kutu kidogo na madirisha makubwa yenye vioo vya rangi ya kijani blue , vinavyoakisi anga. Katikati ya jengo, kuna bango la manjano lenye maneno, Danger, High Voltage , likionyesha stahadhari. Chini ya jengo, kuna ua wenye ncha kali zinazofanana na mikuki, unaoweza kutumika kama ulinzi.

Kituo kikubwa cha umeme kina nguzo nyingi za chuma zinazobeba nyaya nzito za umeme. Miundo hii inasimama juu ya ardhi iliyo wazi labda jango au eneo kame na kuna uzio wa waya uliozunguka kituo hicho. Anga ni safi na ya buluu ikiashiria hali ya hewa ya jua. Muundo huu mkubwa unaonyesha sehemu muhimu ya miundo mbinu ya kusambaza umeme.

Kuna kituo kikubwa cha kupoza au kusambaza umeme chini ya anga safi ya buluu. Inajumuisha miundo mingi ya chuma inayobeba nyaya za umeme na vifaa vingine vya umeme vilivyopangwa kwa utaratibu. Njia iliyojengwa inapita katikati ya miundo hiyo na ardhi inaonekana kuwa na kokoto.

Kuna kituo cha nishati ya joto ardhi kilichozungugwa na mandhari ya asili. Kituo hicho kina majengo kadhaa na maumbo ya viwandani ikiwemo minara ya kupoeza inayotoa moshi mweupe mkubwa, ikionyesha uzalishaji wa nishati. Moshi mweupe unapaa angani ikisisitiza shughuli inayoendelea.

Kikundi kikubwa cha watu waliovaa sare za kijani kibichi na zenye mwanga hafifu, wamesimama kwenye barabara yenye unyevunyevu. Baadhi yao wameinua mikono juu wakionyesha furaha au ushindi, huku wakiwa wamevaa buti za kijani na glovu nyekundu. Nyuma yao kuna majengo ya mabati kuashiria mazingira ya jijini.

Kundi la mbuni watano wanatembea kwenye eneo la nyasi uku majengo marefu ya jiji yakionekana kwa mbali. Anga lina mawingu kidogo na mandhari inaonyesha utofauti kati ya wanyamapori na maendeleo ya mjini nchini Kenya.

Mbuni jike amelala kwenye kiota chake akilinda mayai yake mengi yaliyotapakaa karibu naye. Anapatikana katika eneo lenye nyasi kavu na vichaka vidogo akionyesha mazingira yake ya asili.

Wanaume wawili wamevalia glovu wakikusanya chupa za plastiki kutoka kwenye rundo kubwa la taka, karibu na mto mdogo. Mmoja amevaa shati la mraba na mwingine koti jekundu na barakoa, wakionyesha juhudi za kusafisha mazingira.

Mwanariadha mmoja anakimbia kwenye njia ya udongo iliyozungukwa na miti mirefu na majani. Njia hiyo inaonekana kupinda kuelekea mbele huku jua likipenya kati ya miti na kuangaza sehemu ya njia.

Machweo ya kuvutia yanaonekana nyuma ya mti mkubwa wa mwavuli ukiwa umesimama peke yake katika mandhari ya wazi. Mwangaza wa jua unafika nusu anga na kutengeneza vivuli vizuri huku picha likileta mandhari ya porini.

Kundi la Iinaonekana likiwa limekusanyika nje linaweza kuwa linajishughulisha na kazi ya kijamii au shughuli nyingine, baadhi yao wamevaa glovu nyeupe na wanaonekana kushika zana za kufanyia kazi, mbele yao kuna toroli iliyojaa vifaa kama vile sepetu nyuma kuna jengo dogo na miti.

Rundo la mabomba ya buluu yamepangwa kwa mpangilio huku mianga yenye rangi ya machungwa ikipenya katikati ya mabomba mawili yaliyokutana ikitoa mwanga unayofanana na miale ya jua. Muundo huu unaunda taswira ya kuvutia na ya kipekee kutokana na mwanga wa vivuli.

Tumbili mwenye uso mweusi na manyoya ya kijivu, ameketi juu ya uzio wa rangi . Anashikilia uzio huo kwa mikono yake. Nyuma yake, kuna utendezi mwekundu na mazingira ya juu. Yanaweza kuwa bustani au uwanja wa michezo.

Mwanaume ameketi kwenye toroli iliyobeba idadi kubwa ya madumo ya plastiki yenye rangi tofauti kama vile njano na blue . Baadhi ya madumu meusi yamepangwa juu ya madumo mengine. Toroli inaonekana kuwa na magurudumu madogo. Nyuma yake kuna barabara na mimea na anga lina mawingu meupe.

Mifumo miwili mikubwa ya mabomba ya bluu imewekwa sambamba ikipita juu ya mfereji au dimbwi la maji safi ya rangi ya kijani bluu. Mabomba yamewekwa kwenye nguzo za zege zinazovuka maji. Pembeni mwa maji kuna mimea na ardhi kavu. Anga ni ya bluu na kuna mawingu machache.

Wafanyikazi wa usafi wakiwa wamevalia jaketi za usalama zenye rangi ya manjano na buti, wanafanya kazi ya kusafisha taka nyingi zilizokusanyika. Eneo hilo linaonekana kuwa na mazingira magumu na uchafuzi mkubwa huku mashine nzito ikionekana kwa mbali.

Ndege aina ya mwewe, ana manyoya ya rangi ya kahawia na midomo mikali ya njano. Amekaa kwenye tawi la mti, na kucha zake za njano zimeshikilia vizuri tawi. Mwewe huyo anaonekana akitazama chini, labda akitafuta mawindo.

Mtoto mdogo amesimama akishikilia mche wa mti akiwa amevaa nguo ya bluu na fulana nyeupe. Nyuma yake, watu wazima kadhaa wanashughulika na upandaji wa miti kwenye ardhi yenye udongo na mawe, kuashiria jitihada za kuhifadhi mazingira.

Kundi la wamaasai wakiwemo wanaume, wanawake na watoto, wamevalia shuka zao zenye rangi nyekundu na muundo wa kitamaduni. Wamesimama katika dora ndogo kwenye ardhi yenye rangi nyekundu ,huku baadhi ya wanaume wakishikilia vijiti. Miongoni mwao yupo mgeni mwanaume mwenye asili ya kiasia, naye amevalia shuka ya kimaasai na kushika kijiti. Kwa nyuma kuna maakazi ya kijadi ya kimaasai na miti michache.

Mahali pa kutupia taka kubwa na wazi panaonyesha milundo mingi ya taka. Watu kadhaa wanaonekana wakizunguka eneo hilo na tingatinga linafanya kazi kwa mbali likionyesha ukubwa wa shughuli za usimamizi wa taka.

Kundi la paa aina la impala linakula nyasi kwenye uwanja mkubwa huku miti michache ikionekana kwa umbali. Wanyama hawa wana rangi ya kahawia na pembe ndefu wakionyesha uzuri wa wanyama pori katika mazingira yao asili.

Tukio la wanyama pori linaonyesha simba jike akitembea kando ya barabara ya vumbi. Magari ya watalii yamesimama karibu na watalii ndani yao wakishuhudia tukio hilo. Mandhari inaonyesha msitu mnene.

Mwanamke amesimama ndani ya kikapu kikubwa cha maji akifanya kazi katika mto uliojaa takataka na uchafu. Anatuma mkono wake kuelekea takataka nyingi zilikokusanyika upande wa kulia. Maji yanaonekana kuwa na uchafu.

Hali ya kutisha inaonekana ambapo moshi mingi unatoka kwenye rundo kubwa la takataka linalowaka moto. Watoto na watu wazima wanatembea karibu na takataka hizo wakionyesha mazingira mangumu ya maisha.

Mandhari ya asili yenye mto au bwawa lenye maji ya rangi ya udongo, limepita katikati ya eneo lenye mimea. Upande wa kushoto na nyuma kuna misitu minene yenye miti mirefu na katikati kuna eneo la wazi lenye nyasi za kijani na vichaka vidogo. Kumeonekana kama kuna miamba karibu na maji, mbingu ni safi na ya buluu ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa wamevalia mavazi yenye michoro ya chui na kofia zenye manyoya meupe na meusi, wanaonekana wakitumbuiza jukwaani. Mmoja wao anapiga ngoma na mwengine amevaa sketi ya rangi ya chungwa huku wengine wakiwa wamevalia shanga shingoni. Kwa nyuma, kuna viti vingi vilivyopangwa kwenye ukumbi mkubwa wa ndani na madirisha yanaonekana juu ya kuta.

Makaazi yenye msongamano mkubwa yanaenea pande zote za mto mchafu uliyopakana na milima ya takataka na uchafu. Nyumba ndogo ndogo zimejengwa bila mpangilio zikiashiria mazingira magumu ya kuishi.

Mwanamke, ambaye amevaa sare ya upishi amesimama jikoni karibu na viungo vikubwa vitatu vya kupikia. Amevalia kitambaa kichwani, shati la mikono mirefu lenye mistari ya pinki na nyeupe, na aproni ya bluu juu ya sketi ndefu ya maroon . Viungo vimechafuka, vinaonekana kutumika kwa kupikia kwa kutumia kuni na makaa.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni, wengi wao wakiwa wanawake na wasichana, wamevaa mavazi meusi ya kitamaduni yaliyopambwa kwa shanga za rangi na mikanda. Baadhi yao wanashikilia vijiti vyembamba na wako ndani ya ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya kijani vilivyopangwa kwa umbo la nusu duara nyuma yao kuashiria uwanja wa tamasha au maonyesho.

Hali ya makazi duni, ina nyumba zilizojengwa kwa mabati na udongo zikiwa zimesongamana. Njia iliyo kati kati imelowa matope na inaonekana kuwa na maji machafu yanayotiririka kuashiria ukosefu wa miundo mbinu safi. Paa za nyumba nyingi zimepasuka na kutu zikionyesha hali ngumu ya maisha katika eneo hilo.

Kundi la swara watatu, wanatembea kwenye nyasi za kijani kibichi wakiwa na milima au vilima vilivyofunikwa na miti kwa nyuma. Swara hao wana pembe refu, mili ya rangi ya kahawia dhahabu na mili nyeusi na nyeupe kando ya pande zao. Nyuma yao, kukiwa na ukungu kidogo, kunaonekana kundi lingine la wanyama, labda nyati au nyumbu wakilishwa.

Eneo lenye uchafuzi mkubwa karibu na mto au mkondo wa maji. Kuna rundo kubwa la taka hasa mifuko ya plastiki yenye rangi mbalimbali kama vile bluu, kijani na nyeusi, zikiwa zimetapakaa kwenye nyasi. Watu kadhaa wanaonekana wakikusanya au wakichambua taka hizo, jambo linaloashiria shughuli za kuchakata taka au hali mbaya ya mazingira.

Mazingira ya makazi duni labda katika mtaa wa mabanda ina mkondo wa maji machafu uliyojaa taka na uchafu mwingi ,pande zote za mkondo huo zimefunikwa na mmea na vichaka vilivyo ota ovyo na nyuma yake kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi zikipanda juu ya kilima, waya za umeme zimetambaa angani zikionyesha miundo isiyo na usalama.

Kuna njia ndefu pana na iliyojengwa kwa matafoli ya rangi ya udongo ikipita katikati ya misitu minene na mimea mingi ya kijani kibichi, njia hiyo inaonekana kuwa tulivu na ya kuvutia ikialika matembeza katika mazingira ya asili.

Kuna kundi la watu waliovalia fulana za kijani kibichi, wakiwa wamesimama inje katika eneo lenye miti. Mmoja wao anaonekana akimkabithi mwingine mche wa mti. Hii inaashiria tukio la upandaji miti au kampeni ya uhifadhi wa mazingira ambapo washiriki wamepanga kupanda miti mipya.

Mandhari ya makaazi duni ambapo nyumba zimetengenezwa kwa mabati na mbao. Watu wanatembea barabarani na kuna tangazo kubwa lenye michoro ya jinsi ya kutumia choo cha umma, limebadikwa kwenye muundo wa jengo jipya likionyesha jitihada za kuboresha usafi katika maeneo kama hayo.

Twiga mrefu na mwenye madoa meusi na kahawia anavuka barabara ya udongo iliyo wazi huku gari jeupe la safari likiwa limeegeshwa mbele yake. Twiga huyo anaonekana ameinua mguu wake wa mbele akionyesha mwendo wake wa kawaida. Nyuma kwa mbali, mandhari ya jiji yenye majengo marefu inaonekana ikionyesha mchanganyiko wa maisha ya porini na maendeleo ya miji.

Bwawa la maji, lenye maji mengi yanamwagika kwa nguvu kutoka kwenye milango yake kadhaa na kutengeneza maporomoko madogo ya maji yenye rangi ya udongo. Juu ya bwawa, kuna daraja linalopita, likizungukwa na miti mirefu yenye majani mengi, likionyesha mazingira ya asili na ujenzi wa miundombinu ya maji.

Kuna mtu ambaye anaonekana kuwa mwanaume akiwa ameinama na kushika ndoo ya rangi ya kahawia iliyokuwa ndani ya beseni nyeusi. Anakusanya maji yanayotiririka kwenye mwamba au chanzo cha maji cha asili. Sehemu ya mwamba inaonekana kuwa na unyevunyevu na mimea midogo ya kijani inayokua juu yake.

Kijana amebeba gunia kubwa begani akivuka mkondo wa maji machafu yaliyotuama katikati ya njia. Njia hiyo inaonekana kuwa katika eneo lenye makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na uchafu uliotawanyika pembeni. Hali ya hewa inaonekana kuwa ni baada ya mvua na kusababisha tope na maji mengi.

Kuna eneo la makaazi duni nchini Kenya ambapo nyumba zimejengwa kando ya njia reli iliyojaa taka. Maji machafu yanatiririka kando ya reli na watu wanaonekana wakitembea kwenye njia hiyo chafu. Mandhari inaashiria changamoto za maisha katika makaazi yasiyo rasmi.

Kuna maanthari ya makazi iliyojengwa kwa namna isiyo rasm,i yanayoenea kwenye mlima. Nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati na mbao zao zimekutwa na kutu zikionyesha rangi ya kahawia nyekundu. Zimepangwa kwa msongamano mkubwa na zinaonekana kupanda milima. Kuna nguzo za umeme na nyaya zinazopita katikati ya makazi, zikionyesha muundo usio rasmi wa umeme.

Angama mjusi aliye na kichwa chenye rangi ya mchungwa, mgongo wenye rangi ya kijivu na miguu yenye rangi ya buluu amesimama kwenye mawe iliyo na rangi ya kahawia akiota jua huku akitazama upande wa nyuma.

Wanariadha wanafanya mazoezi yao katika uwanja msafi wenye nyasi fupi. Kuna miti mirefu iliyo na matawi ya rangi ya majani na kiketi cha mbao cha rangi ya kahawia kinachoipa baiskeli msaada wa kusimama.

Kuna ndege mmoja mkubwa huenda ni korongo au aina nyingine ya ndege wa majini akitua au akianza kuruka juu ya maji. Kuna michirizi mikubwa ya maji ikiruka juu kutokana na harakati zake. Kwa mbali, ndege wengine wawili wanaonekana wakiogelea. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo lenye maji mengi na mimea ya majini.

Kikundi cha vijana wako jukwani wakitumbuiza ngoma ya kitamaduni. Wamevalia mavazi ya rangi ya kahawia yaliyoambatanishwa na mapambo ya shanga na kofia za manyoya. Ishara ya vazi la jadi la kiafrika. Wanadansi hao na wanaonekana wakicheza kwa kushirikiana wawili wawili.

Kuna eneo la ujenzi ambapo mfereji mrefu wa mifereji ya maji unajengwa kando ya ukuta wa matofali. Udongo umetolewa na kuwekwa kando ya mfereji, na kuna ishara za shughuli za ujenzi na uchimbaji. Mbali kidogo, watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, ikionyesha kuwa mradi huu uko karibu na makazi au barabara inayotumika.

Kuna kiboko mdogo anayetembea kwenye udongo wenye matope na majani yaliyotawanyika. baadhi ya mimea inaonekana mbele ikificha kidogo picha .Nyuma yake Kuna ua wa waya kwa sheria kua huenda yupo katika hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama.

Kuna wanaume walio valia fulana za rangi ya kijani kibichi wakisafisha mkondo wa maji ulio jaa uchafu na taka. Wengine wapo ndani ya maji yenye tope na taka wakitumia zana kama spade kusafisha huku wengine wakiwa wamesimama pembeni nyuma yao kuna rundo kubwa la taka na uchafu.

Eneo lililo na vitongoji duni lina takataka zilizotupwa kando ya mto mdogo ulio na maji machafu. Kuna vitongoji duni zilizojengwa kwa mabati na miti ya rangi ya kijani zilizo nyuma ya mabati.

Kuna bwawa la maji, lenye rangi ya udongo likionyesha labda bwawa la kunywa maji au la umwagiliaji. Upande ya kulia wa bwawa, kuna jengo ndogo linaloonekana kama kituo cha pampu au kituo cha kusafisha maji. Kikiwa na bomba kubwa la kahawia, linaloelekea juu ya bwawa likishikiliwa na fremu ya chuma ya buluu. Watu wawili wanaonekana wamesimama karibu na jengo hilo.

Kuna hali ngumu ya maisha ambapo mtu anaonekana akipika chakula nje kwenye moto wa kuni. Mtu huyo yuko kando ya mto ndani ya makazi ya muda yaliyotengenezwa kwa vijiti na. magunia. Mbele yake kuna sufuria kadhaa na kuku anayedonoa chakula ikionyesha mazingira duni. Kwa nyuma daraja la saruji linaonekana likiundwa taswira tofauti kabisa na hali yake ya umaskini iliyopo mbele.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari kadhaa ikiwemo matatu zenye rangi tofauti zikiwa zimepanga foleni. Pikipiki tatu za abiria maarufu kama boda boda ziko mbele ya matatu zikiwa na waendeshaji waliovalia kofia za usalama. Kwa nyuma, majengo marefu ya jiji yanaonekana na kuna mabango ya matangazo kama vile soni. Hali hii inaashiria msongamano wa magari na pilkapilka za barabarani jijini.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonesha magari mengi, mabasi na malori yakiwa yamejipanga. Watu wanatembea kanda ya barabara huku majengo marefu yakionekana kwa mbali. Safi hapa hakuna dalili ya msongamano wa magari.

Jiji linaloonyesha shughuli nyingi linaonekana. Barabara imejaa magari meupe na watu wanaotembea. Watu wawili wenye sare za polisi wameonekana wakiwa katikati ya umati. Nyuma yao kuna majengo, bango kubwa la Tecno, na mnara wa saa unaoonekana mbele. Sanamu ya mtu aliyesimama imejengwa mbali.

Matatu yenye rangi za kuvutia na michoro ya kipekee imesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Kwenye upande wake kuna orodha ya vituo na bei kama vile shilingi thelathini. Watu wengine wanaonekana wakitembea kwenye barabara hiyo huku majengo marefu yakionekana nyuma.

Basi dogo la abiria au matatu lenye rangi ya kijivu na mistari ya zambarau na waridi limesimama kwenye kituo. Kando ya basi kuna bango lenye maelezo ya Enabled root na bei za nahuri. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi baadhi wakiingia au kutoka. Moja wao amevaa fulana ya waridi yenye kinga na jeans . Majengo ya Jiji yameonekana nyuma.

Basi la abiria au matatu lenye rangi ya machungwa, bluu na nyeupe, limesimama kando ya barabara. Lango lake la abiria liko wazi na kuna abiria wanayeingia au kutoka. Upande wa basi umepambwa na picha mbali mbali na maandishi. Karibu na basi, mwanaume aliyevaa suti ya bluu na viatu vya rangi ya kahawia anatembea. Nyuma ya basi kuna mabango makubwa ya matangazo.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha foleni ya magari yenye kujumuisha malori, magari madogo, na vani. Upande wa kulia, majengo marefu ya ghorofa nyingi yamejipanga, huku upande wa kushoto kuna njia ya watembea kwa miguu iliyo na uzio wa waya. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo, na kuna bango la shule linaloonekana mbele.

Basi la abiria lenye rangi mbalimbali limesimama kando ya barabara yenye miti karibu yake kuna ishara nyeusi yenye maandishi meupe yanayo ashiria sacco Juja na Makongeni ikiashiria njia za basi. Watu kadhaa na magari mengine yanaonekana kwa nyuma.

Barabara pana ina magari machache uku upande wa kushoto kukiwa na safu ya miti mirefu yenye majani mabichi. Barabara inaonekana kuwa na upande wa juu na chini. Kuna maji yametuama kando ya barabara kuashiria labda kunanyesha. Kwa mbali kuna majengo na nguzo za umeme na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Msururu wa mabasi ya abiria imesimama kando ya barabara ikiwa na abiria wanaopanda na kushuka. Mabasi mawili ya mbele yanaonekana kuwa ya Citi Hoppa na yamepakwa rangi ya kijani na zambarau. Watu mbalimbali wamesimama karibu na mabasi baadhi wakiwa wamevaa sare. Nyuma kuna jengo kubwa na mti wa michikichi.

Barabara pana yenye njia nyingi inaonekana ikiwa na magari machache yanayoendeshwa kwa mbali. Upande wa kushoto kuna bais la abiria lenye rangi ya bluu. Juu ya barabara kuna bango kubwa la kijani la barabara likionyesha maelekezo ya kutoka pamoja na vichwa vya habari kama; Nairobi, JKIA na Thika Road. Majani marefu yanakua katikati ya barabara na kwa mbali kuna majengo marefu na miti.

Matatu ya buluu aina ya Isuzu iliyopambwa kwa michoro ya grafiti na namba ya usajili KBX 474E imesimama kando ya barabara yenye maji. Abiria wanapanda na kushuka huku watu wengine wakitembea kando ya matatu hiyo.

Watu wanapanda na kushuka kutoka kwenye matatu yenye rangi ya buluu na kijivu. Matatu hio ina namba M mia saba sabini na saba na imeegeshwa kando ya barabara yenye watu wengi na miti.

Barabara yenye magari na watu inaonyesha ishara ya U-Turn ni marufuku. Taa za trafiki zinaonekana kwa umbali, huku mmoja akiwa amesimama karibu na ishara hiyo. Na baadhi ya magari yakiwa yameegeshwa kando ya barabara.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini, linaweza kuwa kituo cha mabasi au teksi za abiria. Basi la City Shuttle lenye rangi ya buluu na manjano limesimama barabarani huku watu wengi wakizunguka na baadhi yao wakionekana wakipanda au kushuka basi. Kulia mwa basi, kuna bango kubwa lenye namba 33 likionyesha kuwa hiyo ni njia ya basi. Eneo lote linaonekana kuwa lenye msongamano.

Matatu nyeupe imesimama mbele ya jengo la rangi ya waridi likiwa na mbango yenye majina ya maeneo kama Narok na Lithian. Abiria wanaonekana wakipanda na kushuka. Huku mwanamke mmoja amesimama karibu na mlango. Nguo na vitu vingine vimeninginia kutoka juu ya matatu.

Kundi la watu wanasubiri au wako katika harakati zao katika eneo la basi nchini Kenya chini ya miti mikubwa yenye kivuli. Baadhi ya watu wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na mabasi yaliyoegeshwa nyuma huku mwanamke mmoja akiwa ameshikilia bango lenye nambari thelathini na mbilina kuashiria kitu. Eneo hilo linaonekana kuwa kituo cha mabasi.

Mandhari ya mtaani ina gari la abiria dogo lililopambwa kwa michoro ya rangi nyingi na maneno kama i have a dream . Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu wengine wakionekana kupanda au kushuka. Nyuma kuna majengo yenye maduka na mabango ya biashara yakionyesha shughuli nyingi za mjini.

Kuna msongamano wa magari na watu kwenye barabara kuu katikati ya jiji pengine Nairobi Kenya. Kuna matatu nyingi zilizopambwa, magari binafsi na watu wengi wanaovuka barabara. Majengo marefu ya biashara yanazunguka barabara huku mabango yakionekana. Watu wenye sare za trafiki pia wapo ikionyesha shughuli nyingi za jiji.

Kuna barabara kuu yenye magari yanayosafiri chini ya anga lolilofunikwa na mawingu. Upande wa kushoto wa picha, kuna safu ya miti mirefu yenye majani mabichi, ikitenganisha barabara na maeneo mengine. Lori jeupe linaonekana likisafiri upande wa kulia wa barabara. Kuna magari mengine na pikipiki zinazo tembea kwa mbali. Barabara inaonekana kuwa na upana wa kutosha na ina alama za barabarani.

Treni iliyosimama kwenye reli ina rangi nyeupe na mistari ya njano, machungwa na nyekundu. Waya wa uzio una nyefasi zenye umbo ya almasi, na pia kuna nyasi na miti ambazo ni mimea iliyo na rangi ya kijani.

Kuna barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na mabasi madogo ya abiria yaliyopambwa kwa ranig na michoro mbalimbali zikiwemo zenye picha ya tai. Kuna pia lori jeupe upande wa kushoto na watu wakitembea barabarani. Majengo marefu ya jiji yanaonekana pande zote mbili za barabara na hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali.

Hili ni eneo la stendi au kituo cha mabasi madogo. Kuna matatu kadhaa yaliyosimama na watu wakiwa wamevalia sare za zambarau na manjano. Wengine wao wamebeba mabango yenye ujumbe. Inaonekana kama kuna shughuli fulani inayofanyika, labda kuhusiana na usafiri au campaign fulani, huku majengo yakiwa yanaonekana kwa nyuma.

Utingo wa basi aliyevalia tishati nyeupe na suruali nyeusi ameshikilia taarifa mkononi inayoarifu abiria kuhusu bei ya kusafiri kutoka pande huo hadi upande mwingine kwa bajeti ya shilingi thelathini.

Kuna kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na barabara ambapo mwanaume mmoja ameshikilia bango kubwa lenye nambari nne na orodha ya maeneo tofauti. Mwanaume huyu amevaa vesti ya rangi ya kijani kibichi enye nembo, ikionyesha huenda ni kondukta au mhudumu wa usafiri wa umma. Watu wengine wanaonekana wakipita au kusubiri. Hali hii inaonyesha shughuli za kawaida za kituo cha mabasi au daladala katika mazingira ya jiji.

Kuna mabasi mawili yakiwa yameegeshwa barabarani, moja ikiwa jeupe na kijani, na lingine jeusi likiwa na maandishi Mombasa, na Nairobi. Basi la kijani lina kifuniko cha turubai kijani juu yake, kuashiria mizigo au vitu vinavyosafirishwa. Nyuma kuna majengo yenye rangi tofauti na nguzo za umeme, ikionyesha mazingira ya mjini.

Eneo lenye shughuli nyingi linaonekana kuwa karibu na kituo cha reli au barabara kuu, labda nchini Kenya kutokana na aina ya matatu yanaonekana. Upande wa kushoto kuna barabara iliyojaa magari na mabasi mengi yakiwemo matatu ya kawaida ya Kenya yenye rangi ya manjano na buluu iliyopaki kwa foleni.

Kuna eneo la kituo cha mabasi mjini ambapo basi kubwa la buluu limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kusubiri mabasi huku kukiwa na mabasi mengine nyuma na ishara za matangazo zikiwa zimebebwa na nguo karibu. Hali ya hewa inaonekana kuwa mawingu kidogo na miti na majengo yaliyopo nyuma ikionyesha mazingira ya jiji.

Magari yanaonekana yamekwama kwenye mlolongo katika upande wa kulia wa barabara na katika upande wa kushoto magari yanaonekana yakisonga. Wasafiri wanavuka barabara kutoka upande wa kushoto wakielekea upande wa kulia na katika upande wa kulia kuna uzio ulio na mti wenye majani ya kijani.

Gari la abiria lenye kioo cha pembeni li safarini kwenye barabara ya lami iliyo na daraja juu .Kwa upande wa kushoto kuna posti ya stima, miti iliyo na rangi ya kijani na stendi ya matangazo.

Matatu ya rangi ya chungwa iliyopambwa kwa michoro ya kuvutia imesimama kando ya barabara pengine katika kituo cha mabasi au stendi. Pembeni yake, kuna basi jingine jekundu na watu kadhaa wamesimama karibu. Wengine wanaonekana wakisubiri usafiri. Nyuma ya matatu hiyo kuna jengo refu la ghorofa.

Mfereji mrefu umekoza ardhini ukionyesha shughuli za uchimbaji au ujenzi. Kivuli cha watu wawili kinaonekana kikianguka ndani ya mfereji huo ikionyesha uwepo wa waangalizi au wafanyakazi. Kwa mbali, mwisho wa mfereji, kuna mashine ya ujenzi au vifaa vingine, huku pande zote za mfereji zikiwa na udongo wenye rangi ya kahawia na mimea michache.

Eneo la ujenzi linaonyesha shimo lenye maji machafu na mabomba ya maji au nyaya zilizolala ardhini ,udongo unaonekana kuwa umevumbwa na unyevu huku mimea mchache ikionekana ikichomoza.

Bomba jeusi limepita juu ya maji machafu au tope huku vipande vya mbao au vijiti vikichomoza kutoka majini na kando ya bomba, mazingira yanaonekana kuwa na udongo uliojaa maji na uchafu kuashiria eneo lenye tope au boa dogo lisilo safi.

Maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma lililowekwa ukutani. Bomba linaonekana kuwa la zamani na lina kutu kidogo huku kuta zikiwa zimefunikwa na moss .Mabomba mengine yanatiririsha maji kwa mbali.

Rundo kubwa la takataka na uchafu uliotawanyika chini uko karibu na mirefu ya kijani kibichi. Nyuma ya rundo la takataka, kuna majengo kadhaa, baadhi yakiwa yamepakwa rangi ya buluu na mengine njano, yakionyesha labda ni shule au makazi. Hali ya uchafu inaonekana kuwa mbaya, ikionyesha changamoto za usimamizi wa taka katika eneo hilo.

Lori la mizigo la rangi ya kijani limebeba watu juu ya mizigo yake. Linasafiri barabarani katika mazingira ya mjini. Kwenye sehemu ya nyuma ya lori kuna bendera nyeupe zilizofungwa na kibandiko kinachoonekana. Majengo marefu yaliyo na maduka na biashara nyingine yanaonekana pembeni mwa barabara huku miti michache ikipamba mandhari.

Rundo la mabomba makubwa meusi yaliyoviringishwa yakiwa yamefungwa vizuri kwa kamba za kijani kibichi limewekwa chini kwenye eneo wazi labda la ujenzi au gala. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya plastiki na kuna mabomba mengine ya rangi ya bluu nyuma yake pia yakiwa yameviringika. Hii inaweza kuashiria kuwa mabomba haya yanatumika kwa miradi ya umwagiliaji au usambazaji wa maji.

Bomba kubwa la chuma lenye kutu kidogo linamwaga maji mengi kwa nguvu, na kusababisha maji hayo kutiririka chini na kutengeneza povu. Bomba hilo linaelekea kwenye ardhi yenye mimea mingi ya kijani kibichi na majani makubwa, ikionyesha kuwa eneo hilo lina unyevu unyevu. Kwa nyuma, anga linaoneka kuwa na mawingu meupe yaliyotawanyika na sehemu ya buluu ya anga ikionyesha hali nzuri ya hewa.

Eneo la ujenzi chini ya daraja refu au barabara ya juu lina tinga tinga kubwa la rangi ya njano likiwa katikati ya mrundikano wa udongo na kifusi. Linaonyesha shughuli za uchimbaji na uhamishaji wa udongo. Kwa umbali upande wa kulia, kuna ishara ya barabarani na nguzo za taa za barabarani.